Chumba cha elimu ya watu wazima mkufunzi amesimama akiongea na wanafunzi, ambao wamekaa kwenye viti wakimtazama kwa makini wanafunzi wengine wanaonekana wakifurahia na kuchekelea mkufunzi anachojaribu kuwaambia.

Darasa la elimu ya watu wazima, ambapo kuna watu wengi wenye rika mbalimbali, wamekaa kwenye viti mbele kuna madawati, wamekinga nyuso zao kwa barakoa ili kujiepusha na magonjwa hatarishi yanayosababishwa na mlipuko kwenye hewa.

Kundi la watu limepiga picha ya pamoja katika mazingira rasmi mbele ya bango lenye nembo ya shirika, wamevaa mavazi ya kikazi, suti, mashati na nguo za heshima ikiashiria mkutano wa kitaaluma au kongamano.

Watu wazima mbalimbali wa rika tofauti walio kwenye ukumbi wa kujifunzia, wengi wamekaa wakiangalia mbele kwa utulivu , kuonyesha shauku ya kujifunza kile ambacho kinaongelewa na mkufunzi .

Vijana wamekusanyika kuzunguka meza yenye mfumo wa umeme unaojumuisha balbu kadhaa baadhi zikiwa zinawaka pamoja na swichi na nyaya zilizozungushiwa kwa mpangilio.

Wakulima wameketi kwa mpangoilio wa nusu duara kwenye viti vya plastiki wakishiriki mafunzo ya kilimo katika mazingira ya kijijini, bango la nyuma linaonyesha kauli mbiu ya kituo cha mafunzo kwa wakulima kuwawezesha wakulima kupitia mafunzo.

Mdada aliyevaa shati la samawati na nguo nyeusi chini, amesimama ndani ya duka la vitabu akichunguza vitabu vilivyopangwa kwenye rafu nyeupe, mkononi mwake ameshika kikapu cha kuwekea vitabu, rafu zimejaa vitabu vya aina mbalimbali riwaya, vitabu vya watoto na vitabu vya elimu.

Uwanja wa michezo wa watoto wenye mandhari ya kuvutia, watoto kadhaa wanacheza kwenye bembea, huku nyuma kukiwa na vifaa vingine vya michezo kama kutelezea na kupanda.

Uwanja wa shule ya awali ya watoto walio chini ya miaka sita, bembea yenye rangi ya samawati na njano inaonekana, ambapo watoto huitumia kuteleza, kuhakikisha usalama na ukuaji wema wa watoto.

Eneo la maegesho ya magari katika shule ya msingi, magari kadhaa yamegeshwa na wanafunzi wanaonekana wakitembea katika eneo hilo, maegesho yamezungungukwa na ua la kijani kuonyesha utunzaji mzuri wa mazingira.

Korido ndefu yenye sakafu ya vigae inaelekea kwenye mlango mwekundu wachumba kilichopakwa rangi nyeupe. Nguzo za chuma nyeusi zinasaidia paa lililofunikwa kwa bati jeupe. Hii ni miundo mbinu ya maeneo ya shule kwa ajili ya kuwawezesha wanafunzi kujifunza kwa ustadi.

Uwanja wa michezo kwajili ya watoto wenye vifaa mbalimbali vya kuchezea kama bembea na mzunguko wa watoto, katika sehemu ya mbele kuna gari la zamani liliooza kwa kutu majengo ya nyuma ni madarasa kwajili ya ufundishaji wa watoto wadogo.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anaongea na mwanafunzi akimwelekeza jambo linalohusisha moja kwa moja na elimu yake. Juu ya meza ya mwalimu huyo kuna vitabu mbalimbali vya masomo vinavyoelekeza somo la huyo mwalimu anayefundisha.

Chumba cha malazi chenye vitanda vya ghorofa vya chuma vilivopangwa kwa safu, kila kitanda kina godoro na mashuka ya rangi ya waridi, ukuta wa chumba umepakwa rangi ya samawati na kuna taa inayotoa mwanga wa kutosha.

Maabara ya kisasa ya shule ya sekondari ikiwa na meza za kazi, mpangilio mzuri wa darasa, madirisha upande wa kushoto. Maabara hiyo inatumika kwa ajili ya masomo ya vitendo.

Ndani ya darasa lenye kuta za samawati kundi la watu wamesimama karibu na dawati lililojaa mafaili ya kijani, mtu mmoja anyeonekana kuwa mwalimu anashika faili moja na anaelezea jambo kwa wenzake.

Ndani ya chumba cha maabara ya shule, meza nyingi za mbao zenye miguu ya chuma zimepangwa kwa safu, kila meza ina bomba la maji na sinki, ikionyesha kuwa chumba hiki hutumika kwa majaribio ya kisayansi au masomo ya vitendo.

Maabara kubwa ya uwazi na yakisasa ndani ya shule ya sekondari iliyo na mabomba, viti, na meza eneo hilo hutumika kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi.

Kitabu cha baiolojia kwa wanafunzi wa kidato cha nne, mbele ya kasha kuna wanafunzi wawili wakifanya majaribio ya kimaabara mmoja amevaa koti jeupe la maabara na mwingine mavazi ya kawaida.

Wanafunzi wawili, walio­vaa sare za shule, wamesimama mbele ya rafu za vitabu, ndani ya maktaba yenye kuta za rangi ya chungwa na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili. Rafu ya kushoto ina vitabu vya hadithi huku ya kulia ikiwa na vitabu vya masomo mengine.

Wanafunzi wameketi darasani kwenye madawati ya mbao yenye miguu ya chuma, kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani. Wamevaa sare za shule; sweta na shati jeupe na sketi za samawati. Sakafu ya darasa ni ya vigae na kuta ni za rangi nyepesi.

Darasa la mafunzo la watu wazima lenye wanafunzi walioketi kwenye viti vya kijani wakimsikiliza mhadhiri aliye mbele ya dawati, lenye kompyuta mpakato na projekta.

Darasa la elimu ya watu wazima, wanafunzi wameketi kwenye madawati wakimwangalia mwalimu anayesimama karibu na ubao mweupe. Ubao umeangaziwa kwa picha ya gari ikionyesha kuwa somo linalohusiana na teknolojia au uhandisi.

Ukumbi mkubwa wa taasisi ya elimu ya juu umejaa wanafunzi na washiriki walioketi kwa mpangilio mzuri, wakisikiliza kwa makini hotuba kutoka kwa mzungumzaji jukwaani.

Kinyozi, yenye watu watatu waliovaa fulana za rangi ya chungwa na aproni nyeusi. Mmoja ameketi kwenye kiti cha kinyozi akiwa amefunikwa na kitambaa cheusi, huku mwingine akimnyoa; wengine wakitizama kwa tabasamu.

Wanafunzi wameketi kwenye dawati zao wakitumia kompyuta, huku mkufunzi akiwa mbele akielezea jambo kwa kutumia skrini kubwa na ubao wa kubandika.

Washiriki wa mafunzo wameketi kwenye madawati wakisikiliza mwasilishaji aliye mbele ya chumba. Baadhi wamevaa sare nyeupe wengine sare za samawati wakionyesha uwepo wa makundi tofauti ya kitaaluma.

Ukumbi mpana umejaa washiriki walioketi kwa safu wakimsikiliza mzungumzaji aliye mbele ya jukwaa ukumbi una dali ya juu na madirisha makubwa yanayopitisha mwanga wa asili.

Darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati, wakishiriki katika shughuli ya kujifunza, kila mwanafunzi ana daftari na karatasi mbele yake akionyesha kuwa ana umakini na kuna utulivu.

Darasa lenye wanafunzi walioketi kwenye madawati ya kijani wakimkazia macho mwalimu aliyesimama mbele akifundisha. Ukuta wa darasa umechorwa rangi ya machungwa na nyeupe ukiongeza mwangaza wa mazingira hayo.

Kundi la vijana sita limeketi nje kwenye eneo lenye mimea na kivuli cha jengo lililo karibu, wamejikusanya kwa ajili ya kujadili na kujifunza kwa pamoja, mmoja anashika kompyuta mpakato mwingine daftari, huku wengine wakiwa na kalamu na vitabu.

Kijana aliyevaa miwani ya usalama, glavu na koti la kinga anatumia kifaa cha moto kuchomelea kipande cha chuma, kilichoshikiliwa kwenye benchi la kazi, pembeni kuna mtungi wa gesi ikisaidia shughuli hiyo.

Darasa la mafunzo ya ufundi katika taasisi ya "Boltek". Wanafunzi wamevaa makoti ya samawati yenye nembo ya taasisi hiyo mgongoni. Wakifanya kazi kwenye kompyuta na karatasi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa mavazi ya samawati wamekaa, wakiangalia kwa umakini vifaa vya electroniki vilivyokuwepo katika meza yao, mazingira yanaashiria mafunzo ya kiufundi yanayochanganya maarifa ya darasani na ujuzi wa vitendo.

Fundi wa vifaa vya kielektroniki amesimama kwenye meza ya kazi yenye vifaa vya kisasa. Kuna mashine ya kupasha joto inayosoma nyuzi joto mia hamsini, bunduki ya hewa moto ya samawati na kontena zilizojaa dhana kama; bisibisi, koleo na brashi.

Darasa la ufundi stadi ambapo wanafunzi mbalimbali, wa chuo cha mafunzo ya ufundi stadi wamekaa wengine wakisimama, wakitumia vifaa mbalimbali vya kielotroniki wakijifunza kwa umakini na weledi mkubwa.

Darasa la ufundi kijana ameketi mezani akifanya kazi za kiufundi akishika kifaa cha kielektroniki kwa uangalifu, mezani kuna zana mbalimbali kifaa kidogo cha kielektroniki na mkeka wa bluu kwenye sehemu ya kuhifadhia vifaa.

Darasa la ufundi stadi lenye mwanafunzi aliyevaa koti la maabara ya rangi ya samawati anayejifunza na kutumia kifaa cha kielektroniki pembeni akiwemo mwalimu wake.